Hapa ni sokoni kwa maana kuna mama ambaye anaonekana akinunua mboga kutoka kwa muuzaji, watu wote wanaonekana kuvaa fulana kumanisha kwamba ni msimu wa baridi.